Nguzo ndefu yenye viboksi vyenye nyaya nyingi zinazo sambaza umeme sehemu tofautitofauti kwaajili ya matumizi mbalimbali limezungukwa na nyumba za watu.

Mtambo mkubwa wa kisasa unaosambaza umeme sehemu tofautitofauti kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Eneo hilo limezungukwa na barabara lakini pia kuna moshi pamoja na miti mingi.

Nguzo ndefu zenye nyaya zinazosambaza umeme sehemu tofautitofauti, kama ofisini au kwenye makazi ya watu. Eneo hilo lina mimea tofautitofauti, kama mahindi pamoja na miti mirefu.

Mtambo wenye nyaya nyingi zinazosambaza umeme sehemu tofautitofauti kwa ajili ya matumizi mbalimbali, pembeni kuna nyumba pamoja na mnara.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme na kuusambaza sehemu tofautitofauti kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Eneo hilo kuna barabara pamoja na miti mingi.

Mtambo mkubwa unaozalisha umeme na kuusambaza sehemu tofauti tofauti kwa ajili ya matumizi mbali mbali. Eneo hilo limezungukwa na msitu mkubwa pamoja na milima yenye maumbo tofauti tofauti.

Mtambo mkubwa unaozalisha na kusambaza umeme sehemu tofautitofauti, upo kwenye daraja lenye taa. Sehemu hiyo imezungukwa na maji mengi.

Nguzo mbili zenye mtambo katikati wenye nyaya zinazosambaza umeme sehemu tofautitofauti. Pembeni kuna nyumba nyingi kwa ajili ya makazi ya watu.

Nguzo ndefu yenye nyaya nyingi zinazosambaza umeme sehemu tofauti tofauti kama: kwenye makazi ya watu au maofisini, chini kidogo kuna majani ya mti.

Mtambo unaozalisha na kusambaza umeme sehemu tofauti tofauti, kuna vibanda vyenye rangi nyeupe, kuna watu pamoja na mgari kwa mbali kuna milima yenye maumbo tofauti tofauti.

Nguzo tatu katikati kuna mtambo mkubwa wenye nyanya nyingi unaosambaza umeme sehemu tofauti tofauti mfano majumbani, maofisini na hata kwenye makampuni.

Watu wengi pamoja na watoto wakiwa wanavuka bararbara kwenye alama za pundamilia, huku gari lenye rangi nyeusi likiwa limesimama likiwa subiri wavuke.

Garimoshi ndefu ikiwa kwenye reli ikisafirisha watu pamoja na bidhaa mbalimbali. Eneo hilo limezungukwa na nyasi pamoja na miti mingi mirefu.

Watu wapo wanatengeneza barabara kwa ajili ya usafirishaji kuna magari ,kuna nyumba, kuna miti, lakini pia kuna nguzo yenye nyanya za umeme.

Wanaume wakiwa wanaendelea na ujenzi wa barabara ya usafirishaji wa abiria na mizigo. Kuna gari limesimama. Kuna nyaya za umeme.

Mtu mmoja aliyevaa vazi maalumu, glavu pamoja na kofia ngumu, akiwa anaokota uchafu na kuupakia kwenye kiroba chenye rangi nyeupe, kwa ajili ya kuteketezwa ili usiendelee kuchafua mazingira.

Mtalo mkubwa unaotumika kupitisha maji taka umechimbwa na kuna watu wamesimama pembeni wengine wakiwa wanavuka barabara, nyumba uzio wa matofali nguzo za umeme pamoja na miti mingi.

Eneo lenye watu wengi, wakiwa wanatunza mazingira kwa kufanya usafi. Kuna miti mingi mirefu iliyopandwa kwa mstari na kustawi vizuri. Kuna gari zilizopaki pamoja na nyumba nyingi.

Magari yamesimama kwa mstari yakiwa yamebeba taka nyingi, pembeni kuna gari linalochota uchafu na kupakia kwenye gari, juu kuna anga la bluu lenye mawingu meupe na meusi kwa mbali.

Uchafu mwingi umekusanywa kutoka sehemu mbalimbali na kuwekwa kwenye mifuko ya nailoni kisha umerundikwa sehemu moja kwa ajii ya kuteketezwa.

Jalala kubwa lenye uchafu mwingi, unaokusanywa kutoka sehemu tofautitofauti katika mazingira, na kumwagwa sehemu hiyo kwa ajili ya kuteketezwa. Eneo hilo, lina nguzo zenye nyaya za umeme, kuna nyasi pamoja na miti.

Watu wengi wakiwa kwenye jalala lenye uchafu mwingi, wameinama wakiwa wameshika mifuko wakichambua baadhi ya taka. Kuna gari limesimama kwa pembeni.

Vifaa vya kuwekea taka vyenye rangi nyekundu, bluu na kijani, vimepangwa vizuri. Kuna watu wengi wamesimama, pembeni kuna gari, kuna miti pamoja na nyumba.

Vifaa kama pipa pamoja na mfuko wa nailoni ya kuhifadhia taka zinazokusanywa kutoka sehemu tofautitofauti katika mazingira ili zikateketezwe.

Bomba nne za maji, zimekusanywa sehemu moja ili zisiendelee kuchafua mazingira, pembeni yake kuna miti, pamoja na nyasi.

Mapipa matatu madogo yanayotumika kuhifadhia uchafu kutoka sehemu tofautitofauti. Mfano: pipa la rangi ya njano, taka za plasitiki; nyekundu ambazo ni laini haziwezi kuchakatwa tena; na njano ambazo ni za asili zinazooza kama matunda na vyakula.

Wanaume wengi waliovaa projekta na kofia ngumu. Wakiwa wanafukua bomba linalosafirisha maji sehemu mbalimbali wapo ndani ya mtaro.

Bomba kubwa linalosambaza maji sehemu tofauti tofauti limefunikwa na mchanga wenye mawe, pembeni kuna mtaro unaopitisha maji taka eneo hilo limezungukwa na uzio wa senyenge pamoja na miti.

Tangi kubwa lenye bomba nyingi zinazosafirisha maji sehemu tofauti tofauti lipo ndani ya jengo lenye geti ya matofali kuna nguo zimeanikwa kwenye kamba pamoja na vyuma mbalimbali.

Bomba kubwa zinazosambaza maji sehemu tofautitofauti kwa ajili ya shughuli mbalimbali, chini yake kuna mtaro wenye maji taka. Eneo hilo limezungukwa na uzio wa senyenge, kuna mawe pamoja na majani mengi.

Mabomba mengi yamelazwa kwa mpangilio mzuri, yanatumika kusafirisha maji sehemu mbalimbali. Pembeni kuna tenki pamoja na nguo zilizoanikwa. Kuna mtu mmoja akionekana miguu, pamoja na ukuta wa nyumba.

Kisima chenye bomba pana na ndefu inayosafirisha maji sehemu tofautitofauti, pembeni kuna uzio wa senyenge pamoja na mimea mbalimbali.